Huu ni duka la nguo na viatu. Kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na viatu vikiwa vimetundikwa au kupangwa chini. Inaonekana kama duka la rejareja lenye bidhaa za kuvaliwa.

Hili ni kionyeshi kilichovaliwa kofia pana, miwani ya jua na shati kikiwa kimekaa kwenye meza. Juu ya meza, kuna miwani mingine ya jua iliyopangwa na chini ya meza kuna mikoba. Maandhari ya nyuma inaonekana kuwa duka la nguo au vifaa.

Hili ni duka la nguo au idara ya nguo ndani ya duka kuu. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo zilizokunjwa na zilizoning'inishwa pamoja na mifuko na vitu vingine vya kuuza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kutazama bidhaa na kuna ishara inayoonyesha Childrens Section .

Hili ni onyesho la funguo au vitu vidogo vinavyopangwa kwenye ukuta au ubao. Kuna safu kadhaa za vitu hivivingine vikiwa vimefungwa kwenye mdaoni. Baaadhi vinaonekana kama mifuko midogo au pochi. Wakati vingine vinaweza kuwa mfunguo au mapambo mengine madogo.

Hii ni rafu ya kuonyesha bidhaa iliyojaa aina mbalimbali za viatu. Viatu hivi vimepangwa kwa wingi kwenye rafu zenye rangi tofauti zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Inaonekana kama duka la viatu au sehemu ya duka kubwa inayouza viatu.

Huu ni onyesho la nguo za wanaume, inaonekana kuwa katika duka la nguo au chumba cha maonyesho. Kuna Blazer au koti za suti tano zilizoning'inia kwenye kamba, kila mmoja ikiwa na tai au scurf . Kuna safu ndefu za suruali na suti zilizoning'inia kwenye kamba ya chini zikiwa zimepangwa kwa rangi tofauti.

Hili ni ndani ya duka la nguo, rafu zililizojaa nguo, zilizokunjwa na zilizoning'inishwa pamoja na viatu vilivyopangwa kwenye meza na rafu. Sakafu na marumaru meusi na nyeupe na kuna kioo kikubwa ukutani kinachoakisi mambo ya ndani ya duka. Rafu za mbao na meza za kuonyesha bidhaa zinaonekana.

Huu ni sehemu ya duka ya kuuzia bidhaa mbalimbali hasa mikoba na vifaa vya shingo. Kuna mikoba kadhaa ya rangi na miundo tofauti ikiwemo mikoba mikubwa, midogo, juu kuna mkufu mweusi uliowekwa kwenye stendi ya kuonyesha. Bidhaa zimewekwa kwenye rafu nyeupe upande wa kulia na kuna nguo ya vitambaa vilivyokunjwa na kupangwa kwa rangi mbalimbali.

Hili ni duka la nguo ambalo nguo mbalimbali zimeopangwa zikiwemo fulana na shati na kaptura baadhi ya nguo zimeonyeshwa kwenye manikini au zimekunjwa vizuri kwenye rafu ishara inaonyesha nambari mia tisa ambayo inaweza kua bei au nambari ya bidhaa.

Hili ni duka la vifaa vya wanawake au sehemu ya duka hilo. Inaonyesha rafu zilizojaa mikoba. Shanga zilizovaliwa kwenye vazi la kielezo na vitu vingine vya mapambo zikiwemo: bangili na vitu vingine vya kupendeza. Mpangilio unaonyehsa bidhaa vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya kuonyesha au kuuza.

Hili ni duka la nguo laki sasa lenye rafu za mbao na chuma zilizo pangwa visuri. Zikionyesha aina mbalimbali za nguo zikiwemo fulana, mashati na koti. Baadhi ya fulana zina mchoro ya fufu. Upande wa kulia, kuna rafu zilizo jaa viatu vinaviopangwa visuri na pia kuna viatu vilivio wekwa kwenye meza zaonyesho katika tuka.

Hii ni rafu za kuonyesha bidhaa mbali mbali za mapambo na vifaa vingine .Kwenye rafu hizo kuna shanga, pete ,saa, na mikoba iliyopangwa vizuri. Baadhi ya shanga zimeonyeshwa kwenye vazi la kuonyesha shingo, huku sana ni kwamba ikiwa imepangwa kwenye rafu.

Hili ni duka ndogo au kibanda kinachouza nguo na mfuko. Kuna nguo nyingi zilizoning'inishwa ukutani na mifuko pia imepangwa. Chini kuna meza za vioo vinavyoonyesha viatu na bidhaa zingine.

Huu ni duka la nguo au idara ya nguo ndani ya duka kubwa, kuna nguo zilizopangwa kwenye makabati na pia zimening'inia kwenye kamba za kuweka nguo. Upande wa kulia kuna kifaa cha kuanika nguo cha mvuke chenye rangi nyekundu na nyeusi.

Huu ni ndani ya duka la nguo na viatu. Kuna rafu na meza zilizojaa bidhaa zilizopangwa. Mwanga unatokana na taa zilizopo juu na ndani ya duka zikitoa mwanga wa kutosha kuangazia bidhaa na eneo lote la duka. Inaonekana kuna watu wachache ndani ya hio duka.

Hili ni dula la nguo ya Manis inayoonekana kwenye Nairobi ikionyesha bidhaa mbalimbali za nguo za wanaume. Duka hili lina madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha nguo na manequinn ndani na mlango wa kuingilia katikati.

Hili ni duka la nguo, labda duka la nguo za watoto. Kuna sehemu zilizotenganishwa kwa ajili ya wasichana wa umri wa miaka moja hadi saba nayo ya wavulana umri wa miaka moja hadi saba. Pia kuna sehemu ya bei ya elfu moja imeonyeshwa kwenye ishara ya dini. Duka lina nguzo zilizopangwa kwenye rafu na tandikio.

Hili ni ndani ya duka la nguo, kuna nguo zilizo pangwa kwenye pandikio, pamoja na manikwini zinazo onyesha mavazi. Pia kuna bango lenye nambari asili mia thelathini ambalo linaonyesha punguzo la bei.

Huu ni duka la nguo au la bidhaa ikiwa na mabandikio yaliyojaa mifuko mbalimbali ikiwemo mikopa na mifuko mgongoni yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, buluu na nyeupe.

Hili ni gari aina ya Van labda Toyata Hiace lenye rangi ya fedha limeegeshwa nje kwenye eneo lenye udongo au nyasi chache. Kwenye upande wa gari kuna maandishi yanayosomeka progress na nambari ya 23081 pia kuna nebo za kijani na rangi za upinde wa mvua.

Haya ni magari ya matatu yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda eneo la kuegesha magari au uwanja, kuna gari jeupe, jeusi na blue , nyuma ya magari kuna miti na mimea mengine.

Hili ni gari jeusi iliyoegeshwa barabarani. Gari hili linaonekana kuwa Sedan ya zamani labda ya miaka ya elfu moja, mia tisa na tisaini na nane, au elfu moja, mia tisa, tisaini na ina grill na taa za mbele za mraba.

Huu ni trela la kubeba magari inayojulikana kama car carrier . Ina uwezo wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja yakipangwa kwenye ghorofa mbili au zaidi. Trela hii hutumiwa kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa mfano kutoka kiwandani hadi kwa muuzaji au kwa mteja.

Huu ni gari aina ya Subaru forester lenye rangi nyekundu. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa na sehemu ya nyuma ya gari linaonekana wazi, ikiwemo nambari ya usajili wa 546 G. Subaru forester ni gari aina ya SUV, maarufu kwa uwezo wake wa kutembea sehemu mbalimbali.

Hawa ni kundi la watu, huenda wakiwa kwenye eneo la kuuza magari wakitazama magari yaliyopangwa . Inaonekana kama shughuli ya ununuzi au ukaguzi wa magari yanayoondolewa.

Hili ni gari aina ya Mercedes Benz G-Class pengine ni Mercedes AMG 93, likiwa limeegeshwa mbele ya duka la magari. Gari hili lina rangi nyeusi na linaonekana kuwa la kisasa na la kifahari.

Hili ni gari, aina ya SUV nyeusi ya kifahari linalofanana na Infinity 98 ya mwaka wa 2025. Imeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari ikiwa na madirisha makubwa na sakafu inayong'aa.

Haya ni magari kadhaa yaliyoegeshwa hasaa Nissan Note. Gari la mbele kabisa hasaa ni Nissan Note ya rangi ya buluu yenye namba ya usajili KDK 849T. Nyuma yake kuna Nissan Note nyeusi na kisha magari mengine meupe yaliyoegeshwa kwenye nyasi.

Hili ni gari aina ya Safari Impressor la rangi nyeusi. Lina muundo wa milango minne, na sehemu ya nyuma inayofunguka juu. Magurudumu yana rimu za sports zenye muundo wa kipekee.

Hili ni gari aina ya Toyota Landcruiser , rangi ya kijivu iliyoko nje. Inaonekana kuwa gari imepigwa picha kutoka nyuma na upande ikionyesha sehemu ya nyuma ya gari, matairi ya nyuma na madirisha ya upande. Gari hili, inajulikana kwa imara wake wa uwezo wa kuendesha barabarani na nje wa barabara.

Hili ni rundo la matairi ya gari. Matairi haya yamewekwa juu ya kila moja na yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri yakionyesha muundo wa kawaida wa tairi na ukingo wake.

Hili ni safu ya magari yaliopangwa pengine kwenye eneo la maegesho au uwanja wa kuuza magari. Yanaonekana magari ya kisasa labda ya Suv au magari ya abiria yakiwa yameegeshwa chini ya anga la bluu lenye mawingu kidogo.

Hili ni gari aina ya Volkswagen Tiguan lenye rangi nyeupe . Inaonekana ni svu ya ukubwa wa kati ikiwa na muundo wa kisasa na mistari maridadi .Inaweza kuwa na sifa kama vile ingini kubwa ,kuendesha magurudumu yote na teknologia ya kisasa ni za usalama na starehe .

Hili ni aina ya gari ya Mitsubishi Pajero. Rangi ya fedha. Likiwa limeegeshwa katika eneo la maegesho la ndani ya gereji. Gari hili linaonekana kua katika hali nzuri, na sehemu ya gari ya jingine inaonekana karibu nalo.

Hili ni gari aina ya Toyota Ace ambao mara nyingi hutumika kama matatu au gari la kibisashara. Gari hili ni jeupe na linaonekana kuwa na madirisha meusi. Toyota Ace inajulikana kwa uwezo wake wa kubeba abiria wengi au mzigo na inapatikana kwa ingini za dizeli au petroli.

Haya ni magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na mwanaume amesimama karibu na gari la katikati. Magari hayo ni Nissan note ya blue Toyota Corolla nyeusi na Nissan X3 nyeusi. Namba ya usajili za gari hio, ziko wazi.

Huyu ni mtu mwenye amesimama akitazama magari mawili. Gari ndogo la bluu na lori la kubebea mizigo lenye rangi nyeusi au kijani kibichi. Watu wengi wanaonekana nyuma ya Lori, mandhari inaonekana kuwa ya shambani au msituni ukiwa na nyasi ya miti mingi.

Hili ni ari la subaru forester lililopakwa rangi ya fedha likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo linaonekana likiwa katika hali nzuri, likiwa na matairi yaliyopulizwa vizuri na muundo wa kituo cha gari inaonekana wazi. Mandhari ya nyuma yanaonekana mazingira ya wazi pengine barabarani au eneo lenye miti.

Hili ni mauzo ya magari, inaonyesha gari aina la Toyota Landcruiser ina rangi ya buluu na fedha na ina rangi ya paa. Gari hili linaweza kuwa katika hali mzuri na inaweza kutumika kwa safari za mbali.

Huu ni muundo wa ndani wa soko wenye paa refu .Madirisha makubwa yanayoingiza mwanga na ngazi au njia za kupanda inayoelekea ghorofa za juu. Kuna maduka mengi yaliyopangwa kwa safu yakionyesha bidhaa mbalimbali kama vile ngazi za mkono, nguo na labda bidhaa za nyama au mboga kulingana na siku ya soko.

Hili ni kiasi kikubwa cha ndizi zilizohifadhiwa zikiwa zimepangwa kwa wingi ndani ya masanduku ya mbao labda katika chumba cha kukomoza au kuhifadhi matunda. Ndizi hizi zinaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za kukomaa.

Huu ni soko la mazao lenye aina mbalimbali za mboga na matunda. Unaweza kuona nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za njano, vitunguu na chungu cha bluu chenye limau zilizokatwa. Pia kuna rundo la mboga za kijani kibichi na pilipili ndogo ndogo za kijani. Mazao yamepangwa kwa wingi kuashiria soko lenye shughuli nyingi.

Huu ni duka au kibanda kinachouza viatu mbalimbali, hasaa sandili na kamba za miguu. Kuna rundo la viatu vilivyopangwa kwenye meza au stendi, na vingine vimetundikwa ukutani au kwenye rafu nyuma.

Huu ni mkusanyiko wa bidhaa za ufundi zinazoonekana kuwa zimetengenezwa kwa mikono na zina rangi mbalimbali na nakshi tofauti. Zimepangwa kwa namna ya kuvutia zikiwemo vikapu au vyombo vidogo vinavyopangwa kwa safu na bangili au shanga zenye rangi nyingi.

Huu ni soko la matunda na mboga. Kuna ndizi zilizo ning'inia juu na chini yake kuna meza zilizo jaa matunda na mbonga mbali mbali kama nyanya, maindi na labda viazi au vitunguu . Mtu mmoja anaonekana upande wa kulia amevaa shati ya miraba.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi. Watu weni wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga zilizorundikwa chini. Kuna mabango yanayoonekana kwa umbali na muundo wa majengo ikionyesha mazingira ya mjini au nusu mjini.

Hii ni mazingira ya soko au duka ndogo la barabarani. Kuna bidhaa mbalimbali zinaonekana ikiwemo ndoo za kijani kibichi, chupa za plastiki zenye rangi tofauti kama zambarau na blue na chombo cha manjano kinachofanana na pipa ndogo au gunia. Nyuma kuna meza au stedni iliyojaa vitu.

Hii ni mkusanyiko wa viatu mbalimbali ikiwemo rubber , buti na viatu vya kawaida vilio pangwa au kuuzwa katika soko au eneo la wazi. Viatu hivi vimepangwa kwenye meza rahisi na vinaonekana kuwa na mtindo na rangi tofauti.

Hili ni ndani ya duka la nyama au butcher . Inaonyesha sehemu ya kuuzia nyama iliyo na friji ya kuonyesha nyama mbichi iliyokatwa. Juu ya friji, kuna nyama iliyoning'inia labda mfupa au sehemu nyingine ya nyama, ikionyesha kuwa ni mahali ya kuchinjia na kuuzia nyama.

Huu ni marobota ya nguo yanayoonekana kuwa nguo za mitumba zilizofunganishwa kwa kamba nyeusi. Marobota haya yamepangwa na kuunda rundo na yanaonekana kuwa tayari kwa usafirishaji au uuzaji.

Huu ni soko la wazi au eneo la wachuuzi wa barabarani. Inaonesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini zikiwemo sanamu za kuchongwa na ngoma. Kuna mwavuli mwekundu unaotoa kivuli kwa baadhi ya bidhaa na nguo zimetundikwa upande wa kulia.

Huu ni soko wazi kinachoonekana kuwa duka la nguo au soko la nguo, labda la nje ikiwa na nguo zilizoning'inishwa na kuonyeshwa. Juu ya duka, kuna anga la buluu na mawingu.

Hili ni migomba ya ndizi iliyoning'inia. Baadhi ikiwa bado haijaiva vizuri na mengine ikiwa tayari imeiva na kuwa na rangi ya manjano. Pia kuna matunda mengi chini yakiwemo matunda mekundu yanayofanana na zabibu au matunda mengine madogo.

Hili ni soko la kuuza matunda na mboga. Kuna ndizi zilizoning'inia juu, na chini yake kuna tundo la nyanya nyekundu na matunda mengine mabichi. Pia kuna gunia la viazi au karoti, na rundu la mahindi mabichi yaliyopangwa vizuri.

Hili ni duka la bidhaa mbalimbali, au soko la apitasa, sanasa na mikononi. Linaonyesha bidhaa mbali mbali zilizopangwa au kutenganishwa kwa mikono. Ikiwa ni sanamu za wanyama, kama punda milia na tiga, mfano wake umewekwa mbali. Kuna bidhaa zingine kama mabamu ya bidhaa za soko.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la muthurwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimetandazwa chini hasaa mboga na matunda.

Hili ni duka ndogo au kibanda kinachouza nguo mbalimbali zikiwemo fulana na mashati. Baadhi ya nguo zinazoonekana zikiwa zimening'inishwa na nyinginezo zimepangwa kwenye meza. Kuna bango lenye maandishi 300 ikionyesha ofa maalum ya bidhaa kwa shilingi mia tatu. Kibanda hicho kinachoonekana kuwa kwa mwanga wa taa.

Hili ni soko linashughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua nguo kuna rundo ya nguo zilizopangwa kwenye meza au stendi na watu wanazichagua au kuzipanga mazingira yanaonekana kuwa ni ya wazi pengine ni soko la barabarani au la biashara la nje.

Huu ni soko au duka la ufundi. Upande wa kushoto kuna viatu vingi vilivyopangwa na kuning'inia. Upande wa kulia kuna meza yenye bidhaa mbalimbali ndogo labda vitu au mapambo na mtu mmoja ameketi nyuma ya meza hio. Mabati au mbao zimetumika kujenga muundo wa soko au duka hili.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha rafu iliyojaa sanamu za wanyama , ambao ni za mbao na vitu vingine. Wanyama kama vile twiga, simba, na wengine wameonyeshwa. Hizi sanamu zinaonekana kupangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu.

Huu ni jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa ghorofa nyingi na madirisha makubwa. Muundo wake unaonekana kuwa ya kipekee na wanavutia ukionyesha usanifu wa kisasa. Jengo hili limezungukwa na miti, mimea ikionyesha mazingira ya kijani kibichi na yanayopendeza karibu na jengo hilo.

Huu ni jengo lenye ghorofa kadhaa likionekana lina rangi ya buluu na lina madirisha makubwa na roshani kwenye ghorofa za juu. Ghorofa ya chini inaonekana kuwa na nafasi ya biashara au duka.

Hiki ni chumba cha kifahari, kiko katika eneo la kifahari na salama, mara nyingi ndani ya jamii iliyofungwa. Inaweza kuwa na sehemu ya kuishi zenye nafasi kubwa, maeneo tofauti ya kulia chakula, jiko la kisasa na bustani iliyotunzwa vizuri. Baadhi ya nyumba hizi zinaweza kuwa na vifaa vya burudani kama vile chumba cha sinema.

Huu ni majengo marefu. Yanaonekana kuwa chini ya ujenzi ama yamekamilika hivi karibuni. Majengo hayo yana madirisha mengi yanaonekana kuwa na ghorofa kadhaa. Anga juu ya majengo ni bluu. Kuna nyaya za umeme au simu zinaonekana zikipita mbele ya majengo hiyo.

Hili ni nyumba ya kifahali yenye vyumba vitano, vyote vikiwa na bafu ndani ikiwa na bwawa la kuogelea na imejengwa kwenye nusu ekari huku. Iko katika eneo la makazi salama lenye huduma bora chini ya anga ya bluu ikiwa na mawingu machache.

Huu ni mradi wa makazi unaojulikana kama The Alma uliojengwa. Huu ni mradi mpana wa makazi ulioko Ruaka karibu na Nairobi na unajumuisha jumla ya nyumba 470. The Alma inatoa huduma mbalimbali kama vile viwanja vya kuchezea vilivyoinuliwa kwa usalama wa watoto na kituo kidogo cha biashara.

Anga la buluu na mawingu meupe juu ya majengo. Chini ya anga kuna majengo kadhaa yenye ghorofa yanaonekana kama majengo ya makaazi au ofisi na baadhi yana madirisha na kiyoyezi. Upande wa kushoto wa majengo kuna mti yenye majani.

Hii ni ghorofa ikiwa na roshani au sehemu ya juu inayojitokeza mbele. Barabara ya kuingia kwenye nyumba imetengenezwa kwa matofali au mawe yaliyopangwa vizuri. Kuna lango la jumba linalofungua kuelekea kwenye njia ya kuingia ikionyesha usalama na faragha.

Huu ni majengo kadhaa yakionekana kama nyumba au majengo ya biashara yakiwa yamejengwa juu ya eneo lililoinuka mbele ya majengo kuna uwanja mkubwa wa nyasi kavu anga lina mawingu meupe na ni buluu.

Huu ni mandhari ya jiji, inaonyesha majengo marefu yenye ghorofa kadhaa, chini ya anga ya buluu lenye mawingu machache. Chini ya majengo, kuna miundo inayofanana na vibanda au maduka madogo na gari jeupe linaonekana kuelekea upande wa kulia. Waya za umeme au simu zinaonekana zikivuka anga juu.

Haya ni majengo marefu ya kisasa katikati kuna bango kubwa la matangazo linaloonyesha chengo limeuswa yakionyesha kuwa mauzo yamefanyika pia Kuna nyaya za umeme zinazopita juu na miti michache juu na majengo

Hili ni jengo refu lenye ghorofa nyingi chini ya naga ya blue safi. Kuna sehemu ya kijani kibichi kama nyasi au bustani upande wa kulia wa jengo. Jengo linaonekana kuwa na usanifu wa kisasa na madirisha mengi.

Hili ni bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya buluu yanayong'aa likiwa na jengo kubwa au nyumba ya kifahari nyuma yake. Chini ya anga la buluu safi, kuna pia kivuli na viti vya kupumzika kando ya bwawa.

Hili ni bango, lililoandikwa kwenye miti, likisema nyumba ya kukodesha. Nambari ya simu ni sufuri saba mbili mbili mbili nane moja saba saba sufuri. Nyuma ya mti kuna jengo refu lenye madirisha mengi. Bango hili linaonekana kuwa tangazo la kupangisha nyumba au sehemu.

Huu ni mandhari ya ndani ya eneo la mashambani au zilizoendeshwa likiwa na barabara. Majengo machache yanayotanganyika na kile kinachoonekana kuwa bwawa au ziwa kwa umbali likizungukwa na milima.

Huu ni bango kubwa la matangazo ya jengo refu la ghorofa likiwa limewekwa mbele ya majengo mengine marefu. Kwenye bango hilo kuna picha ya jengo la kisasa na maandishi yanayoonyeshwa kuwa asilimia arubaini zimeuzwa na pia inaonekana namba kumi na saba.

Hili ni jengo refu la gorofa nyingi linaloonekana kuwa na roshani . Kuna ukuta mbele ya jengo hilo na anga ni ya buluu inayoonekana juu ,manthari ya nyuma ni wazi kuashiria ni mchana.

Hili ni jengo lenye ghorofa refu, ambalo linaonekana kua Nairobi. Mbele ya jengo hilo kuna eneo la kucheza lenye pepea, likiashiria nafasi ya burudani au familia. Inaweza kua ni tangazo la ghorofa za kupangilia au la kuuza katika eneo hili.

Hii ni jengo refu la ghorofa nyingi, ambalo linaonekana kuwa jengo la makaazi au ofisi. Lina ukuta zenye rangi ya kahawia na nyeupe na lina madirisha mengi pamoja na roshani, kwenye ghorofa tofauti. Sehemu ya chini ya jengo, ina muundo imara na anga ni ya buluu, linaonekana nyuma.

Hili ni machengo ya kitamaduni labda katika eneo la bwani au kijijini yenye paa za nyasi na miundo za mbao machengo yanaonekana kuwa na kurofa na Kuna vifaa vya ujenzi au takataka chini karibu nayo, anga ni ya bulu na safi ikionyesha hali ya hewa mzuri

Hili ni majengo mawili marefu, chini ya anga la blue safi. Jengo la kushoto linaonekana kuwa limekamilika kwa kiasi kikubwa, huku lile la kulia likionekana bado linaendelea kujengwa au halijakamilika kikamilifu.

Huu ni shamba kubwa lenye nyasi kavu likiwa na nguzo mbili mbele. Nyuma ya shamba kuna majengo machache na mnara mrefu wa mawasiliano. Anga ni safi na lina rangi ya bluu iliyo kolea.

Hili ni jengo la ghorofa yenye ishara ya kuuzwa iliyobandikwa mlangoni. Ishara hiyo ina namba ya simu 0725365452. Jengo hili linaonekana kuwa na uzio wa usalama au chuma.

Hili ni mali isiyohamishika. Inaonyesha majengo ya ghorofa na gari nyeupe mbele yake. Majengo haya yanaonekana kua mapya, na yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Gari hilo linasimama katika eneo ambao linaonekana kua wazi.

Hili ni mali isiyohamishika. Inaonyesha jengo la ghorofa mbili enye maduka katika ghorofa ya chini, jengo linaonekana kuwa la kisasa na lina madirisha mengi. Hii inaweza kuwa duka la kibiashara au ofisi katika mji wa konduyu.

Huu ni duka la samaki au sehemu ya samaki katika duka kubwa. Inaonyesha kama fish monger . Juu ya duka kuna ishara yenye neno this more . Kuna mabango yanayoonyesha habari kuhusu samaki na labda matangazo.

Huu ni rundo la mananasi yaliyopangwa kwenye onyesho la duka. Kuna bango linalosomekana nanasi ukuta na kufungusha mananasi bure. Pia kuna bango jingine lenye maandishi chaguo letu.

Hili ni duka lamatunda na mboga au soko ndogo. Kuna masanduku yaliyojaa nyanya nyekundu na matunda mengine yaliyopangwa vizuri kwenye meza za kuuza. Nyuma ya meza kuna vifaa vya dukani na bidhaa nyingine zilizopangwa vizuri.

Huu ni duka kubwa au maduka makubwa inaonekana kuwa watu wachache wakitembea na kununua bidhaa, kuna rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali na sehemu ya kuuza matunda au mboga. Sakafu inaonekana kuwa safi na taa nyingi zinazogaa kutoka ndani

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali pamoja na sehemu ya kuuza bidhaa inayohitaji kuozwa au fridgi. Pia kuna ishara iliyoning'inia juu ya maandishi. Mwangaza unatoka kwenye taa zilizopangwa kwenye dari.

Huu ni ndani ya duka kubwa. Inaonyesha sehemu mbalimbali za duka kama vile eneo la matunda na mboga ambapo wateja wanachagua bidhaa mpya. Pia kuna sehemu ya bidhaa zilizowekwa au keki kubwa nyeupe inayoonekana. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi ndani ya duka.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka vya vyakula ikiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Dari lina taa zinazotoa mwanga mwingi. Inaonekana kama sehemu ya njia kuu ya duka.

Hii ni ndani ya duka kubwa la rejareja, inaonekana kama duka la Carrefour mjini labda tawi la Village. Inaonekana njia ndefu iliyojaa rafu za bidhaa na sehemu iliyoandikwa candies juu. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa zikiwemo peremende na vitu vingine vya duka.

Huu ni eneo la ndani la jengo kubwa labda duka kubwa au jumla la maduka. Kuna eskaleta mbili zinazopanda juu zikiwa wazi na zenye ngazi za chuma. Juu ya eskaleta kuna ghorofa nyingine yenye njia na vizuizi vya nyumba.

Huu ni rafu zilizojazwa vikombe. Vikombe hivyo vimepangwa vizuri kwenye rafu tatu. Vikombe vya juu vina mistari vyekundu na nyeupe. Vikombe vya chini, vinaonekana kuwa vyeupe au vya rangi hafifu.

Huu ni barabara ya duka kubwa au maduka yenye fafu zilizojaswa bidhaa mbalimbali labda za usafi au za matumizi ya kibinafsi na taa zinazoninginia juu ya rafu

Huu ni ndani ya duka au soko ambapo kuna sehemu za nyama na samaki. Inaonekana kuna corridor na taa zinazotoa mwanga ndani ya duka. Dari ya duka kuna mwanga unaorembesha.

Huyo ni mtu anayetembea kwenye njia kuu ya duka kubwa. Upande zote za njia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinyuaji na bidhaa za maziwa. Mtu huyu anaonekana akipita karibu na sehemu yenye vinywaji vilivyopangwa vizuri kwenye chupa za kijani na za njano.

Hii ni ndani ya duka, labda duka kubwa au la vyakula Inaonyesha rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa na vinganisho vingine. Kuna kikapu cha ununuzi au chombo cha kuhifadhi chini sakafuni upande wa kushoto.

Huu ni sehemu ya duka kubwa hasaa hili, iliyojaa bidhaa. Kwenye rafu, kuna chupa nyingi za mchuzi na bidhaa zingine. Upande wa kushoto kuna bidhaa za karatasi kama tissue au tauli za karatasi. Ishara iliyowima imeandikwa clean shelf .

Hili ni rafu zilizojaa pikiti na nepi za watoto, ndani ya duka au maduka makuu. Rafu hizo zimepangwa vizuri na zinaonyesha aina mbalimbali za nepi, zikiwemo zile za ukubwa tofauti na chapa mbalimbali kama vile pamper au haki. Baadhi ya pakiti zina picha za watoto.

Huu ni ndani ya duka kubwa lenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri kwenye chombo kikubwa katikati ya duka. Matunda yanaonekana wazi na machungwa na matunda mengine mekundu, labda tufahi au komanga. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu za bidhaa.

Hili ni duka la nyama au sehemu ya nyama ndani ya duka kubwa, inayoonyesha nyama mbalimbali zilizopakiwa na kupangwa yenye rafu za kuonyesha. Zinaonekana kuwa tayari kwa wateja kununua.

Hili ni lango la kuingilia la jengo labda duka kubwa au maduka makubwa, likiwa na ishara inayoonyesha lango la kuingilia. Karibu na lango hilo kuna kitanda cha kahawa chenye chapa ya.

Hili ni duka la vifaa vya elektroniki vikiwa na safu ndefu ya televisheni za kisasa zilizopangwa kwenye rafu na ukutani. Chini ya televisheni hizo kuna vifaa vingine vya elektroniki kama vile majokofu au mashine ya kufulia vilivyopangwa kwa safu. Mwanga unatoka kwenye dari na kuangazia bidhaa.

Hili ni duka kubwa la Naivas, inayoonyesha sehemu ya mbele ya duka ikiwa na ishara ya Naivas juu. Pia kuna ishara ndogo chini inayosoma karibu Naivas, na ishara nyingine inayoelekeza matunda na mboga.

Hili ni ndani ya duka au gala inayoonyesha bidhaa mbalimbali zilizo pangwa. Kuna njia pana inayoonyesha mbele na upande wa kulia wa njia hiyo kuna safu za pikipiki au baiskeli zilizo funikwa zikiwa zimepangwa kwa utaratibu.

Hili ni soko kuu. Inaonyesha rafu ya viatu katika duka. Viatu zimewekwa kwenye rafu tofauti. Kuna watu wanaoonekana nyuma wakitembea ndani ya duka. Sakafu ya hii duka iko na vigae vyeupe.